Ni shamba la mahindi yaliyopevuka na mtu mmoja anaonekana akiwa ameinama kanakwamba anajiandaa kupigwa picha. Mazingira yanaonyesha hali ya nashambani yenye mazao mengi.

Tunda la mmea wa ndizi lenye umbo la mviringo mrefu na ganda laini, ndizi ni chakula cha kila siku kwa watu wengi hasa afrika mashariki unaotumika kwa maana tofauti kulingana na aina yake.

Ndizi ni tunda maarufu linalopatikana sana katika maeneo kitropiki kama Afrika Mashariki. Ndizi huweza kuliwa kama tunda mbichi, kupikwa, kukaangwa au hata kutumiwa kutengeneza bidhaa kama keki, mandazi na pombe ya kienyeji.

Ng'ombe wakioshwa na watu wawili. Mtu mmoja anaonekana akiosha ng'ombe kwa kutumia brashi huku mwingine akinyunyizia maji kwa kitumia bomba maalum.Ng'ombe wamesimama kwa utulivu na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya zizi.

Mama anaonekana akichonga ndizi kwa kutumia kisu, inaonekana anajiandaa kwa kupika kwani ndizi hizi huandaliwa kabla ya kuchemshwa, hukaangwa au kupikwa kwa njia nyingine. Hii ni sehemu ya shughuli za kila siku za maandalizi ya chakula ya nyumbani.

Ni shamba la ndizi ambapo ndizi zimefungwa tayari kwa ajili ya kuvunwa au kuuzwa. Mwanamke anaonekana akiwa shambani huenda akifanya kazi ya kuvuna au kuandaa ndizi kwa ajili ya soko. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo cha ndizi kijijini au mashambani.

Mimea ya ndizi iliyopandwa katika eneo linaloonekana kukauka kwa sababu ya ukosefu wa maji. Majani ya migomba yanaonekana yakiwa yamebadilika rangi kuwa ya kahawia ishara ya kukosa maji. Ardhi nayo inaonekana kuwa kavu na imepasuka.

Mahindi imestawi vizuri yamesimama wima .Yana majani ya kijani kibichi. Masuke au maganda ya mahindi yanaonekana kwenye baadhi ya mimea. Shamba linaweza kuwa kubwaa. Mimea imepangwa kwa mistari.

Ndizi za rangi ya manjano, zikiwa zimeiva na kupangwa chini ya nyumba. Ndizi hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zinaonekana kuwa tayari kwa matumizi au kuuza sokoni.

Hii ni mimea ya ndizi iliyopandwa kwa mpangilio wa mstari. Kila mti wa ndizi umepandwa kwa umbali mzuri kutoka kwa mwingine na mistari ya ndizi inaonekana ikiwa imebininiwa kwa usawa. Mimea ya ndizi ina majani ya kijani kibichi na yenye afya.

Mfanyikazi wa shamba, akiwa anapokea maziwa kutoka kwenye chumba kidogo, na kumiminia kwenye chombo kikubwa kwa ajili ya ukusanyaji. Mfanyikazi huyu anaonekana kuwa makini, na mazingira yanaonyesha shughuli ya ukusanyaji wa maziwa.

Mkulima anakamua ng'ombe, huku mkono wake ameshikilia chuchu ya ng'ombe.Ng'ombe Inaonekana mtulivu. Amefungwa kwa kamba. Mazingira yanayozunguka ni ya shamba au zizi la mvuto.

Ndizi zilizopangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, baadhi ya ndizi zimepangwa, zikiwa zimewekwa chini kwa mpangilio mzuri, mazingira ya soko yanaonyesha shughuli ya biashara zikiendelea na kuna watu wanaopita.

Ndizi tamu ambao zimeiva vizuri, rangi ya ndizi hii ni ya kufutia, Baadhi ya ndizi zinatoa ndizi ya Kawia, jambo linaloashiria utamu wake wa hali ya juu, mazingira ya picha yanaonyesha kuwa sokoni au nyumbani.

Ndizi mbili zilizoiva zikiwa zimeekwa juu ya meza. Ndizi hizi zina rangi ya manjano, inaashiria kwamba ziko tayari kuliwa. Meza ni safi na huenda imetengenezwa na mbao.

Mimea ya mahindi iliyoshambuliwa na wadudu majani yanaonekana kuwa na shimo na yamegeuka rangi dalili zinaonyesha uharibifu uliosababishwa na wadudu waharibifu. Mazingira ya shamba yanaonyesha kuwa mazao yako hatarini kupungua ikiwa hatua haitachukuliwa.

Ndizi inatolewa maganda .Inaonekana kuwa anajiandaa kupika, kwani ndizi hizi zimekoma kwa ajili ya kupikwa. Hili ni hatua ya maandalizi ya chakula ambapo ndizi huandaliwa kabla ya kuchemsha.

Wakulima wawili wakiwa wanakamua ng'ombe wakikusanya maziwa kwa kutumia mikono yao. Kando yao kuna watu wengine wamesimama wakitazama huenda wanasubiri maziwa. Mazingira hayo yanaonyesha shughuli za kilimo na ufugaji ambazo ni sehemu muhimu ya maisha ya vijiji.

Wamama wawili wakishirikiana kuvuna ndizi shambani. Mmoja wao ameshikilia ndizi uku mwenzake akiwa ameinua panga na anakata ndizi hicho.

Ni mimea ya ndizi iliyo stawi shambani, mimea hio ina majani mapana na kijani kibichi yakiwa yamesimama wima na mengine yakiwa, Kwa paa. Kila mmea wa ndizi una shina refu na imara.

Ng'ombe wakikamuliwa kwa kutumia mashini ya umeme. Mashini hio ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye chombo maalum. Ng'ombe yuko ndani ya banda safi na mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya shamba la kisasa linalotumiwa teknolojia.

Mkulima akiwa zizi la ng'ombe akikamua, huku akitumia mkono, ng'ombe anaonekana kuwa mtulivu, akisimama kwenye zizi lililo safi na lenye mazingira salama kwa ajili ya kukamuliwa

Mkulima akiwa ameshikilia mazao ya ndizi mikononi mwake. Ndizi hii inaonekana ikiwa imeiva vizuri, mkulima huyu anaonekana mwenye furaha huenda kwa sababu ya mavuno mazuri.

Ng'ombe hawa wanaonekana wakitafuna bila kujalia hali inayoashiria ajali iko hapa ya kutokana na uwezekano wa kula vitu vyenye sumu vya plastic , tukio hili linaangazia changamoto ya usimamizi wa taka pamoja na madai kwa ajili ya mazingira.

Huku ni soko la ndizi, ambako ndizi zimepangwa kwenye chini. Wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakishughulikia na shughuli za kuuza na kununua. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi na harakati za kawaida katika soko la matunda.

Mkulima anakamua ng'ombe huku ng'ombe wengine wakiwa karibu. Inaonekana ni sehemu ya shughuli za kilimo cha mifugo ambapo maziwa yanakusanywa kwa matumizi ya nyumba au kwa biashara.

Mama mkulima akiwa shambani la ndizi amesimama huku akitazama chini kwa makini kana kwamba anaangalia hali ya mimea au udongo.

Ngombe akikamuliwa kwa kutumia mashini maalum ya kukamulia maziwa. Mashini hii inaunganishwa kwenye matiti ya ngombe. Ukivuta maziwa kwa njia ya usafi na kisasa. Mazingira yanaonekana kuwa safi.

Mkulima akiwa shambani akiangalia kama ndizi zimeiva, mkulima amesimama karibu na mzabibu wa ndizi akitazama kwa makini rangi na ukubwa wa ndizi hizi ili kubaini kama ziko tayari kuvunwa. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa za kijani kibichi huku zingine zikianza kupata rangi ya manjano.

Ndizi ambapo sehemu moja imeiva na kuna sehemu bado haijaiva. Ndizi zilizoiva zina rangi ya manjano uku yenye ambazo haijaiva zina rangi ya kijani, zimepangwa.

Ni kifaa Cha kupima maziwa inayofanana na sindano kubwa. Kifaa hiki hutumika kuchukuwa sampuli ya maziwa ili kupima ubora au viwango vya mafuta, protini na uchafu.

Ng'ombe wakikamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa inayotumiwa nguvu za umeme. Mashine hii imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na inakamua maziwa moja kwa moja hadi kwenye chombo maalum. Hii ni njia moja ya kuongeza ufanyazi wa uzalishaji wa maziwa.

Shamba LA ndizi lenye mmea iliyo komaa mzizi moja wa ndizi inaonekana ikiwa imebeba mfungu wa ndizi Bado zikiwa mbichi mazingira ya shamba yanaonekana kuwa na yenye rotuba.

Aina maziwa yaliyozindikwa au kuachwa yagandane kwa njia ya asili au kwa kutumia batili. Hata maziwa Yana ladha ya uchachu na ni maarufu sana katika maisha yetu.

Shamba lenye mimie ya aina mbali mbali, ikiwa ni pamoja na migomba ya ndizi. Mimea hiyo imepangwa kwa, Hadi inaonekana imelimwa vizuri. Mazingira ya shamba yanaonyesha shughuli ya kilimo.

Ni mimea ya ndizi iliyoota kwenye shamba lenye rutuba. Mimea ina majani mapana na kijani kibichi na mimea imepangwa kwa mipangilio mzuri unaoonyesha kuwa shamba limehudumiwa vizuri.

Shamba la mahindi ambayo yamekomaa kwa mavuno. Majani ya maganda ya mahindi yamekauka yakionyesha rangi ya kawia. Mashina yamesimama wima huku maganda yakiwa yamependuka na punje zikiwa zimejaa kikamili.

Shamba lenye mimea mbalimbali inayostawi vizuri. Kando ya shamba hili kuna mimea ndizi iliyo na majani ya kijani kibichi. Eneo linaonekana kuwa na rutuba na limelimwa kwa uangalifu.

Mimea mipya iliyopandwa kwenye mifuko au karatasi maalum za plastiki, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri chini. Maua haya yanaonekana kuwa na afya njema, yakiwa na majani ya kijani kibichi. Na baadhi yao yaanza kuchanua.

Ng'ombe wakiwa ndani ya chumba, wakilishwa kwa kutumia chakula cha mifugo kilicho tayarishwa. Kila ng'ombe yuko kwenye nafasi yake ya kulisho huku mazingira yakiwa safi na iliyojengwa kwa mpangilio bora wa kufunga.

Mkulima akiwa shambani akitazama kwa makini na kushika mkungu wa ndizi. Anaonekana kuzikagua ndizi hizo labda kuangalia kama zimekomaa au ziko tayari kuvunwa.

Mimea ya mahindi katika shamba lakini majani yake yanaonenkana kuwa na mashimoshimo kama vile yameathiriwa na wadudu au magunzo. Mashimo haya yanaweza kuwa ni alama za mashambulizi ya wadudu.

Pikipiki ikiwa imebeba mitungi mikubwa ya maziwa. Mitungi hiyo ya chuma imefungwa vizuri nyuma ya pikipiki kwa kamba ili kuhakikisha haitoki wakati wa kusafirisha. Dereva wa pikipiki amevaa kofia ngumu kama hatua ya usalama na anaonekana akielekea kwenye kituo cha kukusanya maziwa.

Ni maziwa ya Ng'ombe yaliyo gadishwa kwa njia ya asili. Mara nyingi kwa kuyahifadhi kwenye chonbo Cha jadi kama kigungu au chungu Cha mabao.

Shamba la ndizi lenye mimea ya ndizi lenye migomba. Mingomba imeota kwenye mistari yalijaa majani mabichi. Huku baadhi ya miti ikiwa ni mekundu ya ndizi iliyo ninginia . Zingine inaonekana kuwa ya kijani kibichi. Ikionesha Hali nzuri ya ukuwaji Wa majani.

Ni eneo lenye shuguli nyingi ambapo wakulima ,wauzaji na wanunuzi ukitana kufanya biashara ya ndizi ,wauzaji hupanga ndizi zao kwa mafungu au kwa mingungu makubwa, mara nyingi juu ya gunia au makasha ya plastiki

Mama mkulima akipima hali ya maziwa baada ya kukamuliwa. Anaonekana akitumia chombo maalum kama kikombe ili kuchunguza ubora, kiwango au usafi wa maziwa.

Mkulima amesimama katikati ya shamba la ndizi. Anaonekana kutazama ndizi, amevaa nguo za kazi. Mgomba wa ndizi imechanua vizuri na kuna matunda yanayonekana. Mazingira ya kijani, hali ya hewa ya jua, udongo unaonyesha kwamba ni sehemu yenye rotuba.

Ng'ombe akisimama kwenye kitalu la shamba. Mbele yake kuna mashine ya umeme ya kuchanja maziwa ambayo ina sehemu maalum ya kuingiza na kutoa maziwa kutoka kwenye hizi ng'ombe.

Ng'ombe mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na uvimbe sehemu mbalimbali za mwili wake. Vitu vilivyofura vinaonekana wazi kwenye ngozi ya ng'ombe na baadhi vinaweza kuwa vikubwa au kuonekana kama majivu, ng'ombe huyu amesimama akiwa hana nguvu, ishara ya kushindwa na hali ya kiafya.

Ndizi zilizopangwa chini zimejaa kwenye ardhini, zikiwa zimejiza titi kwa mpangilio mzuri. Matunda haya yanaonekana yakiwa na rangi ya majani wenye mwangaza wa jua na baadhi yao yanaonekana yakiwa na madoa ya kinjano kidogo.

Mkulima akifanya kazi ya kunyunyuzia dawa kwenye ng'ombe wake, ili kulinda dhidi ya magonjwa na wadudu. Mkulima huyu anaonekana akiwa na dua la dawa ama kifaa ya kunyunyuzia, akielekeza dawa kwenye mwili wa mnyama ambaye amesimama kwa utulivu.

Mkulima akionekana akilisha ng'ombe. Ng'ombe wanaonekana wankula kwa furaha wakiwa wamekusanyika pamoja wakiwa kwenye mstari. Hapa chini yanaonekana kuwa yenye rotuba na

Ndizi zilizovunwa kutoka shambani na kupangwa kwa mpangilio mzuri, kuna mikungu mikubwa na ndizi zinaonekana sawa, mazingira ya biashara kama eneo la wazi, inaonyesha maandalizi ya kuuza.

Ndizi zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano zimepangwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi zimewekwa kwenye meza na baadhi ya wanunuzi na wauzaji wanaonekana karibu. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi za biashara.

Ndizi zilizoiva vizuri zikiwa zimepangwa sokoni tayari kuuzwa. Zimewekwa kwenye meza, zimezambazwa juu ya meza na mpangilio wake unaonyesha wingi. Sokoni kuna pilkapilka za wauzaji na wanunuzi.

Maziwa lala yaliyowekwa kwenye bakuli. Maziwa hayo yanaonekana kuwa mazito na mengi yakiwa tayari kuliwa. Huenda kama kiamshakinywa ama sehemu ya ,maziwa lala yamewekwa kwenye bakuli.